Sanamu, kwenye duka hili mavazi, ambayo imevalishwa kofia ya mviringo kichwani, top ya rangi ya dhahabu yenye muundo wa ngozi ya chatu, suruali ya rangi ya bluu au nyeusi chini. Nyuma ya sanamu kuna nguo mbali mbali za zikiwa zimepangaliwa kwenye stand ya duka. Pia kuna mapambo ya ukutani ya rangi nyingi yanayovutia sana.

Mashabiki wamejaa kochokocho katika uwanja huu wa Nyayo, kuonyesha kwamba leo kuna mchezo ama kabumbu, mpira wa miguu. Mashabiki wako na mbwembwe na furaha wakishabikia timu yao katika kambumbu ya leo. Mashabiki wanaonyesha kwamba wamekuja kweli katika ushindi huu wa mahali hapa.

Huduma za serikali huhudumia Wakenya wa tabaka mbalimbali katika njia ya uwepesi na haraka. Katika huduma hizi za mtaani utapata huduma ya serikali za kila aina badala ya kwenda miji mikuu kama vile Nairobi ama Mombasa, ziko katika vitongoji na katika sehemu nyingi sana katika nchi ya Kenya. Karibu wewe ukapate kupata huduma hizi katika huduma hizi ama "huduma center".

Watu wamejaa kwenye stendi hii ya mabasi, ili kupata kuabiri magari mbalimbali kuelekea katika sehemu mbalimbali katika nchi ama katika mtaa huu. Magari mengi hapa husimama yakichukua wageni, yakichukua abiria kupeleka sehemu mbalimbali katika mitaa ama katika nchi tofauti tofauti.

Wanabandari wa mchezo wa mpira wa vikapu, wanafurahia ushindi waliopata katika pambano walilocheza, kuonyesha kwamba ubabe wameshinda katika mchezo huu, wakifurahia kombe lao waliloshinda, na pamoja na wakufunzi na mashabiki pia.

Mwonekano wa juu kutoka angani. Kuna sehemu nzuri nzuri ya kupendeza mahali hapa. Magari yanaelekea kila sehemu, tuk tuk na bajaji pia ziko katika hali ya kupeleka abiria. Inakaa mahali hapa pako katika njia kasa na watu wakielekea kila mahali kwa ajili ya kuabiri na kusafiri, Kuna jamaa wa mkokoteni pale, amejipamba, amejikaza kizasiti kitafuta mkate wa kila siku. Siku ya leo imeshika sana.

Hoteli ya kupendeza mandhari mazuri. Kuna miti tofauti tofauti hapa kwenye hoteli hii, pamoja na jumba lililojengwa katika makuti na kuna pia njia na nyasi zilizopandwa vizuri. Mahali hapa ni mandhari ya kupendeza kusikia kwa wageni pamoja na wenyeji. Karibuni sana mahali hapa.

Bango hili la kianglikana, kanisa katika parokia ya Mombasa. Inaonyesha kwamba kuna vielezo ibada ya kiingereza ya saa moja, ibada ya kiswahili ya saa tatu na ibada ya vijana saa tano. Pia kuna nyimbo za kuimba masaa ya jioni. Karibu kwenye ibada hizi na ubarikiwe sana kwenye kanisa hili la kianglikana.

Duka la wazi la kuzia bidhaa tofauti tofauti katika ufuo wa bahari. Kuna miwani za watoto na za watu wazima, miwani za kuzuia jua, kofia pia za zilizopendeza zenye rangi tofauti tofauti pamoja na mipira ya watozi wa kuchezea pamoja na chubu ya kuogelea. Hapa ni bidhaa nyingi za kutulia katika ufuo wa bahari unaopendeza mahali hapa.

Tuktuk ama bajaji imesimama kando ya barabara ikiashiria kwamba inangoja wateja waabiri na kupelekwa katika maeneo mbalimbali. Tukutuku hizi huwa ziko katika bei nafuu ama bei ya chini ama bei ya mwananchi wa Kenya.

Haya majengo ni ya kale. Chini ni biashara na maduka yamefunguliwa na juu ni chumba ama nyumba ya kulala ya wageni ama ya mtu binafsi.

Huduma hii ya serekali ya mtaani ni huduma ilioanzishwa na serekali, ambapo huduma hizi huhudumia watu wa tabaka mbali mbali, mbadala wakuenda Mombasa au Nairobi. Hizi huduma hii husaidia wakenya ili kurahisisha mambo katika huduma wa serikali.

Trelia liko kwenye maegesho ya bandari ya bahari na limepakiwa mizigo na dereva yuko ndani kuonyesha liko tayari kuondoka.

Gari dogo linaelekea kwenye uwanja wa ndege. Hapo nje kuna aina ya ndege iliotengenezwa kuashiria kwamba kweli unaingia katika uwanja wa ndege. Wageni karibuni, wenyeji pia karibuni.

Ndege kubwa ya kifahari imetua na wateja ama wasafiri wanaabiri ndege hii kuelekea maeneo mbalimbali. Karibuni sana wateja katika nchi yetu ya Kenya. Mnaposafiri katika ndege hii, safiri salama na tutaonana wakati mwingine.

Daraja kubwa la Nyali limeundwa kwa ajili ya watu kuvuka na magari kupita juu yake ili kurahisisha usafiri wa haraka badala ya kutumia feri ama boti ama mashua kupitisha watu upande mwingine hadi mwingine. Hii imekuwa rahisi sana kwa ajili ya usafiri wa haraka.

Gari la kipakiaji la magurudumu limebeba caterpillar kubwa sana kuipeleka maeneo ya kufanyia kazi. Gari hili huwa mara nyingi ni zito na haliwezi tembea katika barabara ya lami lazima libebwe na kipakiaji hiki.

Wanakambumbu wanasherehekea kikombe walichoshinda katika ndimba yao ya mechi ya fainali. Kweli wana raha huku wakiinua kikombe kuonyesha ishara kwamba wamejisatiti kuchukua kikombe hiki kwa mbwembwe na kwa sherehe.

Kwenye bahari iliotulia majahazi manne yaliyojaa watu yanaelekea katika bahari huku majahazi haya yako na vitambara. Majahazi ya zamani yaliyokuwa yakitumika hio miaka ya zamani yanakaa bado yako katika bahari hii na yanatumika kubeba watu na kusafirisha watu.

Washirika la kanisa la jeshi la wokovu, wanashangalia wakicheza huku wamevalia nguo nyeupe kuashiria leo ni siku nzuri sana ya kusheherekea katika kanisa hili la jeshi la wokovu huku wakicheza na kupiga makofi katika kanisa lao.

Jengo hili limejengwa kupitia makuti. Juu yake kuna msalaba kuashiria kwamba hili ni kanisa pamoja na maadhari mazuri. Kuna minazi hapo nje pamoja na barabara ilitengenezwa kuelekea katika kanisa hilo katika njia nzuri na katika njia safi.

Eneo la mchezo wa maji ya kampuni ya Diamond. Haya ni maeneo ambapo watu hujifunza mchezo wa kuogelea na michezo mingi katika bahari. Hebu tembea katika hoteli hii ama ujifurahishe katika michezo yao.

Taka ziliomo katika ufuo wa bahari. Taka aina za plastiki zimejaa sana kwenye ufuo wa bahari kuonyesha kwamba, kweli bahari hii inahitaji usafi wa hali ya juu.

Eneo linaloonyeshwa katika anga ama kutumia satellite ni jumba liliojengwa la kiasili la watalii kwa njia ya makuti pamoja na bwawa liko hapo nje, bwawa la kuogelea na vitanda vya kupumzika kwa wageni. Hii maeneo inakaa ni maeneo mazuri sana kwa ajili ya kupumzikia na watalii kujiburudisha.

Jumba hili linakaa ni jumba zuri sana la wageni kupumzikia huku wakitazama bahari kwa umbali na huku wametandika mikeka yenye rangi nzuri nzuri kwa ajili ya kuvutia wageni na pia ni kama kivutio cha watalii.

Hoteli ilio kando ya bahari imejengwa katika mfumo wa zamani wa kiasili kwa makuti na mandhari yake ni mazuri, kuna nyasi iliotengenezwa vizuri pamoja na miti ya minazi na miti mingineo. Hii hoteli inakaa ni ya kifahari sana ambapo wanapokuja hapo wanawezapata kutulia wakipigwa na upepo wa bahari.

Kwenye ufuo wa bahari, kuna miti ya minazi iliyo kando kando huku mchanga mzuri wa ufuo wa bahari huku bahari ikiwa leo imetulia kwa ajili ya kutembea na kujionea ufuoni.

Hii ni siku maalum kupangiwa na mahakama ya Kenya ili kuzungumza maswala na kuuliza maswali kuhusu mahakama. Mwananchi huwa anapewa fursa ya kuuliza mahakama vile inafanya na utendaji kazi wake.

Kando ya barabara kuna muuzaji amepanga vitu vyake vizuri sana ako na vikapu vya kiasili meza na hata sofaseti za kiasili kuashiria kwamba anauza hizi vitu kando ya barabara na mnunuzi naona amesimama akichungulia kwa ndani ya gari na huku pia wako na teo zilizoanikwa kwenye miti wanapendeza sana hapa, na hivi vitu ni vya kiasili vinavyofaa vitumike katika nyumba

Waislamu wamesimama nje ya msikiti. Wamevalia kofia za kislamu na kanzu na kuwa wanaskiliza mawaidha katika msikiti huu nje. Kampuni ya Dola nayo ipo hapo kuashiria kwamba imeandaa hili swala na huduma hii hapa katika msikiti huu.

Maandhari mazuri yamezunguka jumba hili lililojengwa kupitia makuti. Jumba liko chini la kiasili kuonyesha kwamba ni jumba lizuri la watalii la kupumzikia na upepo mzuri pamoja na jua linaangaza katika eneo hili.

Katika dhehebu la Wahindu, kabila la wahindi huwa linakuja kuabudu mungu wao wa sanamu aliyewekwa mbele yake na huwa wanatumia mishumaa na vengele ili kufanya ibada zao katika mungu wao wanaomwona kwa macho.

Watu wamejaa kwenye huduma za serikali za mtaani hizi huduma hushughulikia wakenya katika mashinani ili kupunguzia watu gharama ya kwenda Nairobi au Mombasa kupata hizi huduma za serikali.

Gari la kupakia mzigo mikubwa limebeba mzigo kuelekea katika maeneo mbalimbali. Hizi gari hubeba mizigo mizito yenye mizani nzito sana kupeleka maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya na mara nyinyi huwa vina vibandiko vya kuonyesha kuwa ni hatari na uwe na nafasi kwa hizo gari unapopishana nazo.

Msikiti uliojengwa katika njia ya kifahari na kuna watu wameketi kwenye viti ili kuabudu katika swala ya polepole huku wakitazama kibla iliwakapate kuomba katika dini hii ya kislamu.

Paa za nyumba za pwani. Nyingi hujengwa kwa kupitia makuti ya mti wa mnazi. Paa hizi huwa maridadi sana na huvutia sana watalii.

Kanisa la kale lililojengwa kwa makuti yenye msalaba pamoja na kibandiko kilichowekwa katika nje ya kanisa hili kuashiria kwamba ni maeneo ya maonyesho ya zamani ya waliyokuja misionari katika mkoa wa pwani kuleta hii dini ya kikristo.

Bwawa la hoteli la kuogelea limepambwa katika njia nzuri mufti. Kando yake kuna miti mizuri na mandhari mazuri na vimeegeshwa vya kulalia, ama vitanda vya kupumzikia mtu akitoka kuogelea, na huku kuna ngazi za kushuka na za kupanda katika hoteli hii.

Greda imeinua kontena kubwa kutoka kwenye meli na kusafirisha hadi kwenye gari na kupakia ili likapate kuelekea katika maeneo mbali mbali. Hizi greda ziko na nguvu ya kuinua makontena yenye uzani mzito sana.

Makavani ya zamani, majengo ya kale ya kuabudu, mitandiko ya mikeka yenye rangi ya kijani na nyekundu kuashiria kwamba masaa ya kusali yamefikia katika maeneo haya ya makavani ya zamani.

Mtu ameshikilia rozari kwa mikono yake huku akiomba akiwa ndani ya kanisa kwa utulivu akitafakari makuu ya Mungu.

Huduma za serikali katika mitaa sanasana nyingi huhudumia wateja. Kuna swala ya serikali ili kupata huduma hizi huwa ni haraka na za kupendeza. Wahuduma wengi katika nchi ya kenya wamo na huhudumia wateja na wakenya mbalimbali kwa ajili ya maswala yao ya kiserikali kwa haraka na kwa wepesi.

Kibanda cha mkopo cha jua kutua kimepambwa vizuri sana kuashiria wageni wanaeza kuna kutembelea maeneo haya ya kupumzika na wanapopigwa na upepo wa bahari. Mandhari haya ni mazuri ya kupendeza kwa ajili ya mtu kuja kujiburidisha anapokuna huku mkoa wa Pwani.

Jengo lilojengwa vizuri sana, Kanisa la Marafiki, kanisa liko katika maeo mazuri na mandahari mazuri, waabudu huabudu katika kanisa hili siku ya jumapili na kuna ibada za katikati. Pia karibia wewe ambaye uko katika maeneo haya upate kuabudu kwa kanisa hili

Vibanda kwa bali naviona vilivyojengwa kwa mti wa mnazi umeekezwa kwa makuti, vibanda hivi ni kama za kupumzikia kwa wageni na venye umbo la kama mwamvuli, vibanda hizi mara nyingi watalii hupumzikia wakati wanapunga upepo wa baharini.

Hii ni huduma ya serikali kwa ajili ya mwanainchi kupata vyeti vya kuzaliwa na kufariki katika njia ya wepesi na haraka mbadala kwenda Mombasa ama Nairobi kupata vyeti hivi. Huduma hizi ziko kila mahali pembezoni mwa kenya, karibu ukapate huduma hizi kwa njia rahisi na njia mufti.

Kundi wengi wa popo wako kwenye kuta za mwamba huu. Ndege anayeitwa popo huwa si ndege wala mnyama, maana yake mara nyingi huwa anatembea usiku, na pia huwa anaonyesha jambo la kustaajabia sana.

Mji wa Mombasa katika ufuo wa bahari. Kuna mandhari mazuri sana ya kupunga upepo. Watalii wengi hupenda kuenda pwani kando ya bahari na kutulia huku wakipigwa na upepo wa bahari chini ya mnazi na mahali palipotengenezewa pa wageni kutuliza, huku wakifurahia bahari hili.

Ni jengo kubwa lililojengwa na msikiti imejengwa pamoja na vipaza sauti vilivyowekwa juu katika mnara huu wa kupazia watu sauti kwamba Waislamu masaa ya kusali yamefika ili waende wakapate kuabudu Mungu wao siku ya Ijumaa.

Mandhari ya kupendeza sana katika ufuo huu. Miti ya mikoko imetanda hadi katika bahari. Kweli hapa panapendeza miti iliyojaa vizuri na milima kwa mbali ikionyesha kwamba hapa ni mandhari ya kupendeza ya kuvutia sana kwa ajili ya watalii.

Barabara hii inapendeza imejaa vibanda ama duka ya kuuzia wateja. Wako watu na watalii wanapita katikati ya barabara hio wakijiangalia na kujinunulia vitu kwa ajili ya matumizi yao ya nyumbani. Kweli mahali hapa panapendeza na panakaa pahali pazuri sana kufanya shopping yako ama kufanya biashara.

Tukutuku ama bajaji imesimamishwa kando ya barabara, huku kuna hoteli iliyoitwa "Forodhani" na aliyesimama upande wa kando ya tukutuku amevalia kanzu akitazama upande wa kulia.

Kando ya barabara, kuna viti na meza zilizojengwa katika njia ya kiasili kupitia miti. Inapendeza na vyenye kuonyesha kwamba, unaponunua vitu hizi zitakusaidia katika nyumba yako. Kuna vikapu na kuna meza na viti za kila aina, karibu ukapate kujipatia yako.

Mechi iko kali sana. Wachezaji wa mpira wa kikapu wanapambana katika pambano kali sana huku ninaona mmoja amemenywa akawekwa chini huku mwingine anakimbilia kuchukua mpira. Inaonekana leo hii mpira wa kikapu uko katika mwendo wa kasi sana leo.

Jengo la msikiti la waislamu la la kuswali. Limejengwa kwa maridadi, limejengwa kwa ustadi na ni kwa ajili ya kuabudu kwa Mungu wao wa kiislamu.

Ufuoni mwa bahari kuna mtu anaokota maganda ya konokono. Bahari imetulia na huku maboti ya mwendo wa kasi yameegeshwa katika bahari hii.

Feri ziko kwenye kivukio cha bahari ya Likoni huku zinapishana. Watu wengi mara nyingi hutumia hizi feri kuvukia ng'ambo ya huku na ng'ambo ya kule. Inakuwa rahisi maana feri hizi zinavukisha watu wengi pamoja na magari katika pande zote mbili.

Mashua zimetia nanga katika bahari huku upepo ukiwa wa asteaste na watu wanaogelea kando ya hizo mashua wakifurahia bahari yetu ya Hindi.

Basi la kampuni la Cool Coaches, la rangi ya kijani, limesimama katika kituo cha mafuta cha Rubis.

Jumba la kifahari limejengwa vizuri. Upande wa juu kuna kanisa linaloitwa Christian Jubilee Center. Upande wa chini kuna magari na kuna hoteli mbili ya kupika pizza na ya kupika kuku karibu sana.

Huduma za serikali ziko katika maeneo tofauti tofauti. Huduma hizi mara nyingi huhudumia wateja mashinani badala ya kutoka kuenda mji mkuu kama Nairobi ama Mombasa, huduma hizi huhudumia wateja wa na wakenya mbalimbali na mambo mingi sana wanayoyafanya yanapendeza kweli.

Feri imetia nanga katika kivuko cha Likoni huku watu wakingojea kushuka na wengine kupanda na magari pia na mizigo kuvukishwa upande mwingine wa Likoni. Hii feri hutumika sana katika kivuko cha Likoni ili kusafirisha watu hadi ng'ambo ingine ya Likoni.

Jengo hili limejengwa kuashiria kwamba ni dhehebu la wahindi. Jengo hili limejengwa na muundo wa kisasa kuashiria kwamba hapa wahindi wanakuja kuabudu mungu wao wa kihindu ambapo huwa ni sanamu na vibonzo vya kila aina kwa ajili ya kuabudu huyo mungu wao wa kihindu.

Mandhari mazuri ya maafisa wa usalama yamejengwa katika njia nzuri pamoja nje yake kuna miti mizuri iliopambwa na hapa panaonekana ni pazuri sana kwa ajili ya maafisa hawa kufanya kazi zao katika njia mufti.

Waumini wengi wa dini ya Kiislamu wamo katika nje ya Msikiti huu kuashiria kwamba wanasali na kusikiliza mawaidha katika ibada yao ya Ijumaa. Wengi wamevalia kofia ya Kiislamu na kanzu na kusikiliza katika msikiti huu.

Mandhari mazuri ya kupendeza katika ufuo huu wa bahari kuna vijumba vilivyojengwa kwa makuti pamoja na mti minazi mirefu, mandhari ni ya kupendeza huku kwa bahari unapovuma. Hii sehemu ni mzuri sana na mahali pa kupumzikia sana kwa wageni hata wenyeji.

Kituo cha kuhudumia watu cha serikali. Vingi viko sehemu kama vile Udanyi na sehemu nyingi katika nchi yetu ya Kenya. Karibu saana upate huduma za mashinani huduma za serikali.

Naona jamaa ametulia kwenye bahari akipigwa na upepo. Amevaa nguo za kitamaduni za kimaasai. Huyu anakaa ni mmaasai ambapo anajivunia utamaduni wake wa kimaasai kwa ajili ya watalii pia kujionea kwamba utamaduni wa kimaasai bado umo katika nchi yetu ya Kenya.

Feri hizi zinapishana katika vuko la Likoni. Mara nyingi hizi feri hutumika katika usafiri wa kusafirisha magari, watu pamoja na mizigo kuelekea upande mwingine na kuunganisha pia watu katika hii maeneo ya Mombasa.

Jengo la msikiti huu limepambwa katika mapambo mengi ya kiarabu pamoja na maandishi ya kiarabu kuashiria kwamba hili ni jengo la msikiti wa waislamu wanapokuja maeneo haya ya kuabudu.

Treni ya SGR ikiondoka Mombasa terminus . Moshi mdogo ukipanda angani huku ikikata njia ya reli kwa mwendo wa kasi ikiwasafirisha abiria kuelekea mji mkuu wa Nairobi.

Ufuoni mwa baharini kuna mandhari mazuri. Naona kwa umbali kuna nyumba ya wageni pamoja na miti ya minazi iliyosimama vizuri. Upepo uko katika hali muftii. Kweli ufuoni wa bahari kuna mchanga mzuri wa kupumzikia kwa wageni hata kwa wenyeji.

Meli imetia nanga katika bandari ya Mombasa, huku mashine kubwa ya kuinua makontena na kuyapanga vizuri, imesimama na inahudumia wateja katika bandari hii. Hizi mashine ziko kubwa sana na zina uwezo wa kuinua makontena yenye uzani mzito na kupakilia kwenye magari.

Mama mheshimiwa Racheal Shebesh anasema anasimama na amani, kusimama na amani katika nchi ya Kenya ni jambo bora sana. Hongera mama kwa kusimama na amani katika nchi yetu ya kenya hapo ulipoteuliwa mwaka wa elfu mbili na kumi na saba, hongera sana mama.

Bango hili linaonyesha kwamba kutakuwa na huduma ya kinabii katika kanisa hili. Bango hili linaonyesha kwamba tarehe na siku iliyowekwa maalum kwa ajili ya waumini kuja na wageni kuja ilikupata huduma hii ya kinabii na kufurahia na kubarikiwa katika kanisa hili

Katika kivuko cha feri masaa ya jioni panaonekana vizuri sana, mandhari mazuri na feri za kuvukisha watu upande huu mwingine ziko kidete kuhudumia wateja na kuwahudumia wasafiri kutoka maeneo mbalimbali kulekea katika kivuko hiki cha feri.

Hoteli ya watalii iliyojengwa kupitia makuti, ikionyesha kwamba kuna mahali kwa kula pizza karibu sana katika hoteli hizi, ukapate kufurahia huku ukitazama manthari mazuri ya bahari ya mji wa pwani.

Choo cha kuketi ni aina ya choo ambacho mtumiaji huketi juu yake, tofauti na choo cha kujisaidia kwa kuchuchumaa. Choo hiki ni choo cha kizungu ambacho watu hukipenda manake unapotumia choo hiki hautaumia kuchuchumaa, Utaketi vizuri huku ukijisaidia katika hali, njia mzuri ya mufti.

Makumbusho katika mji wa Lamu huwa ni maeneo majengo ya zamani ya kale ambapo huonyesha mambo ya kale ya watu wa zamani kama vile Watalii pamoja na waingereza waliokuja kutawala nchi ya Kenya. Karibu sana katika mji wa lamu ukapate kuyaona makumbusho.

Jahazi lililojaa watu linaelea katika bahari, huku liko na bendera ya nchi ya Kenya inakaa watu wa kila aina wasichana kwa wanaume wamejaza jahazi hili inakaa kama jahazi la mashindano.

Ndege iko kwenye uwanja huku kuna gari la kubeba mizigo inakaa tayari abiria washaabiri, na gari la mizigo linaeka mizigo kwenye ndege hii kwa ajili ya wageni ili wasafiri mahali wanapokua wanataka wenyewe.

Huduma ya feri katika kivuko cha Likoni hutumika sana kuvukishia abiria upande huu na mwingine kuelekea upande mwingine abiria, mizigo na magari na huwa inafanya huduma usiku na mchana ili kuwahudumia wakenya na kuwahudumia wananchi katika huduma hizi za Likoni.

Maandari mazuri ya bahari, kwenye ufuo bahari imetulia na kwenye mandhari haya baharini ni mahali unaweza pata zoezi. Kukimbia asubuhi ama jioni ili kupunga upepo wa baharini .

Bahari imetulia, upepo uko kiasi na huku mti wa mnazi uliosimama kando kuonyesha hapa ni mandhari mazuri na ya kupendeza sana. Upepo mzuri. Ukija maeneo haya utajivunia na kufurahia maeneo haya.

Mandhari mazuri ya kupendeza. Kuna mashua ya zamani, imetia nanga hapo kuashiria kuwa hiyo mashua sasa haitumiki tena ila tu ni kivutio cha watalii. Pamoja na miti mizuri kando ya ufuo wa bahari, panapendeza sana hapa maeneo haya.

Bwawa la kuogelea limejengwa vizuri. Kando kuna vitanda vya kulalia. Wanaoogelea kwenye bawa hili hupumzisha miili zao wakiota jua pamoja na mandhari yalio mazuri kando yake katika hoteli hii.

Nyumba iliyojengwa kwa ustadi. Nyumba ya hoteli kwa ajili ya wageni. Paa lililojengwa kwa mti wa mnazi ama makuti. Bwawa la maji la kuogelea pamoja na mandhari ya nyasi zilizopandwa vizuri kwa ustadi sana.

Mandhari mazuri ya kupendeza katika ufuo wa bahari, nyumba zilizojengwa kwa makuti, nyumba za kiasili kuashiria hii ni sehemu nzuri sana ya kujiburudisha huku ukipunga upepo wa bahari. Kando yake kuna miti ya minazi iliosimama vizuri ya kupendeza na ya kufurahisha sana.

Feri ya kivuko cha Likoni imetua nanga katika bandari ya likoni. Watu wanaabiri wenye pikipiki na wenye na magari, ili wakapate kuvukishwa ng'ambo ingine. Feri hii hutumika sana katika kivuko hiki kuhudumia wateja kuvukisha upande huu wa pili wa bahari.

Ufuoni mwa bahari kumetulia maji yametulia bahari imetulia. Maji yako katika mwendo wa aste aste. Hapa maeneo unapo tembea basi masaa ya asubuhi au jioni. Utajionea kweli ni mahali pazuri sana pakupunga upepo wa bahari hii Indi.

Dafu katika mkoa wa pwani huwa ni tunda ambalo huwa la kukatwa katika mti wa mnazi. Likiwa changa huwa latoa maji matamu na ya afya katika mwili wako na pia likikomaa tunda hili huwa linakunwa na linakuwa nazi na hutumika sana katika vyakula vya huku pwani.

Maandhari mazuri ya kupendeza, kuna miti ya minazi kando ya bahari pamoja na maeneo ya kutembelea kwa wageni. Huku panapendeza kweli panakaa mahali shwari sana pa wageni kuja kutulia na kupiga picha na pia kupunga upepo katika bahari hii ya hindi.

Barabara iliyotengenezwa kwa lami inakaa inaelekea upande wa mashariki na ama kusini. Huku kando kando kuna miti ya minazi pamoja na mikoma kuonyesha iko katika hali nzuri iliyo katika mandhari mazuri sana barabara hii.

Mzigo wa meli, umewasili bandarini. Mzigo hizi mara nyingi hutoka katika mataifa mbali mbali na hapa, huletwa na meli kubwa kubwa. Zinapotua katika bandari ya Mombasa na kusafirishwa katika maeneo mbali mbali katika nchi yetu ya Kenya.

Dhehebu la Wahindi, mara nyingi huwa katika hekalu zao, huwa wamepamba na kueka miungu ya kila aina mbele yao ili wakapate kuziabudu. Dhehebu hili huabudu sanamu za kila aina na huamini kwamba hizo ndo mungu zao, na huzisujudia na kufanya ibada kwa ajili yao.

Waumini wako katika kanisa la Mavuno. Hapa wameketi wakiskiliza mchungaji ama mwanakwaya akiwapatia ujumbe kwa ajili ya misa ama kwa ajili ibada inayokuja. Waumini hawa wametulia wakiskiliza kwa makini maswala ya kanisa maeneo haya.

Mandhari yapendeza sana majira ya asubuhi. Ukiangalia kuna watu wenye katika ufuo huo wakitembea huku jahazi nne zimetulia zimetoa nanga katika ufuo wa bahari. Kweli maeneo haya yanapendeza ukiwa unatembea majira ya asubuhi ama majira ya jioni katika ufuo wa bahari ukipigwa na upepo wa bahari.

Kwenye duka la maonyesho, kuna vyombo kadhaa kadhaa vya kutumia katika nyumba, kama vile chombo cha kuhifadhia chakula kikiwa moto pamoja na kikaango cha kukaangia. Duka hili limejaa vitu vingi tu vya kununua. Karibu sana ukapate kujipatia chako.

Idara ya mahakama, idara ya kushughulikia mambo na muktadha wa serikali kwa ajili ya kufanyiwa haki katika mahakama yetu ya inchini hapa Kenya. Hii ndo kitengo maalum cha kushughulikia haki na kushughulikia usawa wa kila mkenya katika mahakama zetu za hapa inchini.

Kwenye ufuo wa bahari kunapendeza na ni pahali pazuri sana pa kufanya zoezi ama kutembea. Naona jamaa anatembea polepole na wengine kwa mbali pia wanatembea wakipunga upepo wa bahari huku wamevalia nguo yake ya buluu na kofia yake ya buluu kuashiria kwamba wamependezwa na mahali hapo sana.

Barabara inayopita katikakati ya majumba huku bajaji ama tukutuku ikipeleka wateja sehemu mbali mbali katika mji wa Pwani. Kweli hii ndio usafiri mzuri hutumika sana katika mji wa Pwani maana huwa ni usafiri wa bei rahisi sana kutumia bajaji katika mtaa ya Mombasa.

Kanisa la kale lililojengwa kwa njia ya kizamani likionyesha uzuri wake. Hapo nje pako na mandhari mazuri kuonyesha hili kanisa ni la kale sana hapo wakati wamishonari walipokuja nchi hii yetu ya Kenya. Karibu sana ukajionee maeneo hayo.

Shirika la anga la Kenya Airways. Naona wafanyikazi wao wanasherehekea na kufurahia, inakaa leo ni siku ya furaha kwa wafanyikazi kushangilia na kufurahia, labda kuna donge nono wamepewa leo.

Watu wawili wako juu ya boti la kasi, huku ni kama wanashindana kwa mashindano ya mbio, juu ya maji ya Bahari Hindi.

Kwenye ufuo la bahari huwa ni mahali pazuri sana wanapotazama mandhari mazuri haya ya bahari huku wakitazama dau la mwendo wa kasi limeekwa nanga likisubiria labda wageni wakapate kutembelea nalo. Kweli huku ukitembea utafurahia mandhari mazuri wakipunga upepo wa pwani.

Watu wamejaa uwanjani, uwanja wa mchezo, na kuna riadha siku ya leo. Watu wamejaa wakishangilia wanariadha wanapokimbia katika uwanja, ili kufurahia mbio hizi ambazo zimeandaliwa siku ya leo.

Mkufu uko kwenye maonyesho. Mkufu ulitengenezwa kwa shanga za dhahabu na ikiwekwa fundo la rangi ya nyekundu. Kweli mkufu huu ni mzuri sana.

Maasai ako katika ufuo wa bahari, huku jua likichomoza majira ya asubuhi. Inakaa amekua kama mtalii katika bahari hii yetu ya Hindi.

Nyumba zilizojengwa kando ya bahari hua nyingi. Wageni wanapenda kuzitembelea nyumba hizo maana kuna hoteli pamoja wakiwa wamekaaa kwa hizo nyumba wakitazama bahari, wakifurahia maji ya bahari. Mwambao wa pwani kweli unapendeza.

Jengo lililojengwa vizuri kuashiria ni jengo la msikiti lililojengwa kisasa, msikiti mkubwa sana kando ya barabara na kuna watu wanaelekea kwa huo msikiti ili wapate kuabudu. Msikiti wa Islamu mara nyingi huwa inajengwa kwa njia ya Kiarabu ama njia ya KiAsia.

Jaji mkuu Martha Koome ako katika ofisi yake huku akielezea majaji kuhusu jinsi ya kuwajibika katika ofisi zao kama mahakama ama mahakimu katika ofisi zao.

Jamaa wa kimaasai aliyevalia nguo za kimaasai za kitamaduni na mkufu na bakora yake mkononi kuonyesha kwamba amekuja maeneo haya ya ufuo wa bahari kujiburudisha naye pia na kufurahia na pia kivutio pia cha watalii katika mkoa huu wa pwani.

Watu wamepiga foleni ndefu sana wakubwa kwa wadogo wakinamama kwa wazee wamesimama katika foleni hizo wakingojea huduma za mashinani. Huduma za mashinani za serikali husaidia wakenya mbalimbali. Badala ya kwenda Nairobi ama Mombasa, hizi huduma zinafaa sana katika mitaa yetu.

Watu wamejaa kanisani. Wamevalia suti za kupendeza katika kanisa hili. Wanaimba na kucheza huku wakitazama anayeongoza pambio. Kweli siku ya Jumapili ya leo watu wanafurahia na kuimba na kumsifu Bwana.

Barabara inapita katikati ya majengo huku Bajaji ama tuktuk ya rangi ya nyekundu ikipita. Watu wamesimama kandokando ya maduka wakinunua. Duka la Mpesa na pamoja na kwa wachuuzi wakipanga nguo zao kuuza katika barabara hii.

Waumini wamejaa nje ya kanisa la katoliki ili kuashiria ibada yao huku nje ibada ya jumapili. Wamejaa wakivaa nguo na magwanda ya kanisa pamoja na waumini wakiwa wako nje wengine wanapiga picha, wengine wanasimama wakitazama vile ibada inavyoendelezwa na hawa makasisi wa kikatoliki.

Waumini wa dini ya kiislamu wamevalia kanzu na wengine wamevalia kofia ya kiislamu. Wako katika msikiti huku wakitawadha na kujiaadaa katika misa yao ama katika ibada yao ya kuabudu katika siku ya ijumaa, kama vile waislamu huwa mara nyingi wanaenda kuabudu siku ya ijumaa.

Majengo yaliyojengwa ya kiasili kando ya ufuo wa baharini. Majengo haya yamejengwa vizuri ya kupendeza huku wenye kuishi humu basi hupata upepo mzuri wa baharini. Maandhari haya kweli ni mazuri lakini pia upande mwingine ni hatari maana yako karibu na bahari.

Watu wamejaa wadogo kwa wakubwa, wazee kwa vijana wakishangilia klabu yao ya kambumbu ama ya soka inayoitwa Alazizia. Inaonekana hii klabu inapendwa na watu na ina mashabiki wengi sana katika maeneo haya.

Mijikenda huvaa mahando na nguo za kitamaduni ili kuonyesha utamaduni wao wa Mijikenda huko mwambao wa pwani. Mwambao wa pwani wajulikana kwa kabila tisa ambapo ni Mijikenda. Wengi haswa huwa ni wagiriama wakifuatiwa na wadigo.

Mamlaka ya uvuvi wa baharini Kenya imefadhili miradi mbalimbali katika wavuvi wa pwani kuwasaidia na kuwasimamisha katika miradi yao ili kuekeza katika uvuvi, katika bahari na katika nchi ya Kenya.

Raisi wetu wa jamhuri ya nchi ya Kenya, William Samoei Ruto pamoja na mama wa kwanza, mama Rachael Ruto pamoja na mkuu wa sheria, Martha Koome akiapishwa ili kuchukua usukani kuongoza nchi ya Kenya akiwa raisi wa tano wa taifa hili letu la Kenya.

Mawimbi yanapiga kwenye ufuo wa bahari. Panakaa pazuri pa kutembea asubuhi na mapema maana hapo ndio maji huwa na upepo na pia vizuri ukitaka kufanya zoezi, ukitaka kufanya yoga basi ukija masaa kama haya utapigwa na upepo mzuri na utapata upepo ule wa bahari na mahali ambapo pako pazuri sana na mandhari mazuri sana katika bahari hii.

Watu wamejaa kwenye kanisa ili kusikiliza mahubiri katika ibada ya jumapili ya leo. Kanisa hili limejaa watu na limejengwa katika njia nzuri limejengwa na chuma, limejengwa katika muundo wa kisasa inapendeza kweli kanisa hii.

Haya ni mandhari mazuri kando ya ufuo wa baharini. Kuna miti mizuri ya minazi iliyo mirefu. Mahali pamepambwa pazuri. Ukiangalia kuna nyasi zilizo ziko katika njia nzuri. Nyumba ya makuti iliyojengwa pamoja na barabara safi ambayo imetengenezwa kuelekea katika nyumba hizo za kupumzikia. Panakaa hapa ni kipumzisho kizuri unapopigwa na upepo wa bahari.

Mandhari yenye kupendeza sana katika hoteli hii kuna bwawa la kuogelea na maji, pamoja na mahali pa kutulia unapotoka kuogelea. Kuna jumba vidogo vilivyojengwa vya kupumzikia pamoja na minazi na mikoma, kuashiria hapa maeneo ni mazuri sana katika hoteli hii.

Msikiti uliyojengwa wa kisasa, umejengwa kwa mapambo mazuri ya kupendeza na huku nje kuna magari kuashiria kwamba huu ni msikiti mkubwa na kuonyesha kwamba hapa ndo kwa waislamu wanakuja kuabudia na kufanya sala zao katika dini hii ya kislamu.

Wahudumu katika huduma ya serikali wamekaa wakitazama picha katika kompyuta mezani huku mhudumu ama mteja ameketi katika mkono wa kulia ilikupigwa picha na kuhudumiwa katika huduma hizi za serikali.

Jahazi liko katika bahari bahari inaenda katika mwendo wa polepole ama mwendo wa aste aste, huku watalii wameabiri jahazi hili wakifurahia na jahazi hili limeandikwa siku ya kuzaliwa. Wanasherehekea siku ya kuzaliwa mmoja wao katika jahazi hili.

Majengo ya pwani yamejengwa katika njia nzuri sana ya kupendeza. Imejengwa katika njia ya kiswahili huku barabara iko katikati ya majengo. Upande wa kulia kuna nyumba na upande wa kushoto kuna msikiti huku gari zikipita katikati ya hio barabara.

Feri mbili za kivukio cha Likoni zimetia nanga kwenye ufuo wa bahari zikisubiria watu, magari na mizigo ili kuwavukisha katika katika ng'ambo ya pili ya kule. Huduma za feri hapa nchini Kenya ni ya wateja wa kila namna ili kusafirisha magari na watu kwenye kivuko hiki cha feri cha Likoni.

Kanisa la Kikatoliki lililojengwa kwa muundo wa kisasa linapendeza sana katika mji wa Malindi. Hili kanisa la Kikatoliki ambapo waumini huenda kuabudu siku ya Jumapili na kuwakilisha dini yao na sala zao za Kikatoliki.

Kwenye ufuo wa bahari ni mahali pazuri sana pa kupendeza hata kwa kutembea na hata pia kujionea ufukwe. Kuna miti mizuri ya minazi pamoja na vibanda vya kutulia. Kuna miti ambayo imeundwa kwa ajili ya kuanikia nguo mtu anapoenda kuogelea. Panapendeza kweli katika ufuo wa bahari.

Tractor kubwa la kuinua makontaina limeinua container moja na kuliingiza kwenye gari lililoegeshwa karibu na tractor hio ili kusafirisha katika maeneo mbalimbali. Hizi tractor huwa ni nzito zenye kubeba uzani mzito sana na kuyaingiza kwenye magari ambapo binadamu ama watu hawawezi kubeba hizo makontaina.

Hapa kuna mandhari mazuri sana ya kutulia na kupunga upepo. Wameunda mandhari ya kukalia huku ukitazama kwa bahari kwa mbali na ukipunga upepo wa bahari Indi. Kweli maeneo ni mazuri ya kutembelea haya.

Kivuko cha Likoni ni huduma ya feri inayovusha watu kwa miguu na magari pamoja na pikipiki, magari madogo na malori kati ya Likoni na kisiwa cha Mombasa kupitia bahari ya Hindi. Huduma hii inasimamiwa na mamlaka ya bandari ya feri ama KPA kupitia Kenya Ferry Services. Karibu ukajionee.

Vibanda vilivyojengwa kupitia mti wa mnazi ama makuti vyenye vitanda vya wageni kupumzikia kando ya bahari kupunga upepo na kuangalia maandhari ya bahari ya pwani. Sana wageni hupenda vitanda hivi na maandhari haya na vibanda hivi kupumzisha mili yao.

Gari limesimama kwenye stendi huku abiria anashuka aliyoliabiri, makanga amesimama karibu nalo huku akilipigia debe wanaosafiri kuelekea upande mwingine hadi mwingine. Hii kazi mara nyingi makanga huwa ni kushuka na kupanda kwenye gari na kuabiri abiria kupeleka kila sehemu.

Raisi wa jamhuri ya Kenya, William Samoei Ruto akiwa na speaker wa bunge, Moses Wetangula wanapatia cheo mama mwasheria mkuu, Martha Koome katika ikulu ya Nairobi.

Katika dini ya kiislamu ama ya kikatholiki mara nyingi waumini wao hutumia shanga ya kusali ama rosari ya kusali wanapoingia katika madhehebu yao ili kuabudu na hutumia hizo shanga na rosari ili kuabudu nazo.

Majengo yaliyojengwa kukaribiana na barabara nyembamba ya kupitia kwa ajili yao ya wenyeji wa mji huu. Kweli imejengwa katika njia ya kiasili na kupamba na mawe kwa njia nzuri na yakupendeza kweli maeneo haya yanakaa kabisa ya waswahili.

Msikiti wa kale ulioundwa katika muundo wa kale, pamoja na tangi la maji la kunawisha liko hapo njee. Mandhari yanapendeza nyasi zilizotengenezwa vizuri kuonyesha kwamba tayari Ibada hufanyika hapa siku ya ijumaa Kwa ajili ya waislamu.

Katika duka hili limepambwa vizuri na limeekwa peremende za kila aina kwa ajili ya watoto ama watu wazima kupata kupokea. Hili ni duka lililo zuri sana kuonyesha kwamba mteja anaponunua pia anaweza jipatia peremende za watoto kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Jamaa amefunga nyumba yake kwa miti na kamba kuashiria kwamba anataka kujenga nyumba hii kupitia udongo wa matope. Nyumba nyingi za upande wa pwani za zile za kizamani za kiasili hujengwa kupitia matope na paa lake huekezwa kupitia makuti ama matawi ya mnazi.

Mtalii anatembea katika ufuo wa bahari huku ameshikilia jibwa lake, kweli mandhari haya ni mazuri ikiwa na miti ya minazi imesimama vyema pamoja na vijunguu vya kupumzikia huku ukipunga upepo wa bahari, mandhari mazuri kweli haya.

Watu wameketi wakubwa kwa wadogo wamevaa kanzu na kofia za kislamu kuashiria kuwa leo kuna mawaidha ya dini ya kislamu ndipo wamekuja maeneo haya katika jengo hili ama msikiti huu kupata kuskiliza mawaidha ya kidini ya kislamu.

Mandhari ya kupendeza ufuoni mwa bahari, yamejengwa vizuri, hoteli zimepambwa vizuri huku meli ikiingia kwenye bandari ya Mombasa. Kweli tembea katika mandari haya na ufurahie ubwawa wa pwani. Watalii karibuni sana na mtabarikiwa.

Barabara iliyoundwa vizuri kuonyesha kwamba ishara ni barabara ambapo wajenzi hawa wameunda katika muundo wa kisasa. Kando ya barabara kuna maziwa mawili ya maji ama mkondo wa bahari huku ikionyesha kwamba hapa ni maandhari mazuri yenye kupendeza unapotembea maeneo haya.

Lori kubwa la masafa marefu ya kampuni ya Simpet, liko tayari katika barabara limejazwa mizigo ili ikapate kupeleka na kusafirisha mizigo katika maeneo mbalimbali. Dereva naona analikaribia, ili akapate kuondoka katika safari yake ya kupeleka mizigo katika maeneo tofauti tofauti hapa nchini Kenya.

Feri imetia nanga katika kivukwe cha Likoni huku wananchi wakipanda feri hii ili wakapate kuvukishwa kwa ng'ambo ile ingine ya Likoni. Huduma za feri hapa nchini Kenya hufanya kazi kuhudumia wakenya wa tabaka mbalimbali kuvuka kwenye kivukwe cha Likoni kwa haraka na kwa wepesi.

Waislamu wameketi katika msikiti siku ya Ijumaa kusikiliza mawaidha ya Maalim ama Ustadhi katika msikiti wao. Wamevalia kofia za kiislamu na kanzu za kila rangi na wako makini kusikiliza mawaidha siku ya Ijumaa kwa ajili ya dini yao ya Kiislamu

Jaji mkuu na wenzake wamesimama katika jukwaa na kuwahudumia ama kuwazungumzia wakenya maswala ya huduma za mahakama pamoja na wengine wakisikiliza kwa makini mambo yanaendelea kuhusu mahakama ya Kenya.

Kwenye uwanja wa ndege, ndege imetua ya kampuni ya 'Jumbo jet', ndege ya kupendeza. Ndege nzuri na maandhari hapa yanakaa mazuri sana, kumeandaliwa vizuri kwa ajili ya kituo hiki cha ndege, katika huu uwanja mkubwa sana.

Ufuoni wa bahari ni pahali pazuri sana. Kwenye bahari maji imetulia pamoja na boti la kasi liko hapo. Upande wa kushoto nyumba iliyojengwa vizuri kwa makuti na pahali pa wageni kupumzikia ukipigwa na upepo wa bahari kweli maandhari haya ni mazuri na yanapendeza sana.

Wamama wakiislamu wamejitanda buibui wameketi kusikiliza mawaidha. Leo waonekana mkutano huu ni wa wamama pekee wakiketi kusikiliza mawaidha ya dini yao ya Kiislamu.

Haya ni mandhari yanapendeza. Watu wanne wanatembea katika mandhari haya huku wakipunga upepo wa bahari. Miti ya minazi iliyotulia na mahali pa kutuliza vibanda vimejengwa vya kutulia ili watu wakapate kujiburudisha katika eneo hili la bahari.

Mawimbi yanapiga katika njia ya utulivu kwenye ufuo wa bahari. Naona kijana amekuja kupata upepo baharini huku akitazama hapa na kule kwa ajili ya kujionea maeneo haya. Panapendeza na pako pazuri sana unapokuja maeneo haya.

Bahari imetulia na jahazi liko katika bahari. Ni majira ya jioni jua linatua na kweli huku kunapendeza sana ukija kutembea maeneo kama haya ya baharini masaa ya jioni ama asubuhi, basi upepo huo mzuri na bahari mara nyingi huwa imetulia na ni ya kupendeza sana.

Mashua ndogo ya wavuvi iko kwenye ufuo wa bahari huku mvuvi anaonekana kuwa anavua samaki masaa ya mchana na huku maji yametulia upepo hauko katika hali ya kasi.

Huduma za serekali ni huduma za kuboresha na kujali wakenya, tabaka mbali mbali, hizi huduma zinapakatika katika mashinani, kila sehemu katika nchi ya Kenya, tembelea huduma hizi, ukapate kupata huduma za serekali, kwa njia ya haraka na upesi, kote katika Kenya hii yetu nzima.

Ufuoni mwa baharini mahali papendeza sana huwa ni mandhari mazuri ya kutembelea na hata naona watu wanatembea huku wakipunga upepo mzuri wa bahari. Jahazi la kasi limetulia pale na huku kuna wengine wako kandokando ya ufuo wa bahari wakiogelea na kufurahia mandhari mazuri ya bahari.

Kibango kinachoonyesha kina karibisha wageni nyote katika msikiti wa Ongo. Maandhari yale yanakaa ni mazuri yenye kupendeza na imejengwa katika miti ya makuti. Karibuni huku mkajionee maeneo haya.

Lori la magurudumu ishirini. Lori hili huwa linabeba makontaina kupeleka nchi mbalimbali ama sehemu mbalimbali katika nchi ya Kenya. Zingine huenda sehemu ya mbali hadi Dar es Salaam, zingine huenda mpaka Congo, zingine huenda mpaka Kampala. Kweli hapa kazi ipo.

Dau limeekezwa kwenye ufuo wa bahari kuonyesha ishara ya kwamba dau hili hutumika sana kuvua samaki. Dau hili la kiasili hutumika sana kwa wavuvi wale wa zamami ambao hawatumii mashine kama za kisasa kuvua samaki.

Mashabiki wa kambumbu ama soka . Mashabiki wamejaa katika uwanja, wakishabikia timu yao ya Tusker ambapo inapochuana na timu ingine kwa ajili ya dimba na soka ya hapa nchini Kenya.

Kando ya barabara kuna kabati zilizotengenezwa vizuri kupitia miti ya kiasili. Kabati hizi zinapendeza za kila rangi na zimesimamishwa vizuri ilikuonyesha wateja na wanunuzi katika maeneo haya.

Mandhari mazuri katika bahari katika ufuo huu kumetulia, kuna dau moja ama jahazi moja limetia nanga, huku kuna watu wanatembea wakijionea ufuoni mwa bahari wakipunga upepo mzuri katika bahari hii.

Ndege zimepakiwa katika uwanja wa ndege huku zikiwa zimetulia zikingojea abiria waabiri. Labda wakielekea safari za kila aina za nchi ya Kenya ama kwenye nchi za ng'ambo.

Maanthari mazuri sana ya pwani. Katika nyumba hizi za hoteli, zimejengwa za kiasili na makuti pamoja na nyasi zilizopambwa vizuri na njia ya wageni kupitia mbadala ya kukanyaga nyasi. Kweli eneo hili na hoteli hii ni nzuri sana ya kupumzikia unapokuja huku upande wa pwani.

Bango hili laonyesha umeingia mji wa Lau uwanja wa ndege wa Manda ambapo ndege hushuka na ndege hupeperuka zikielekea miji tofauti tofauti katika nchi ya Kenya pamoja na Ulaya.

Majira ya asubuhi katika bahari. Huwa ni majira mazuri sana ya kufanyia zoezi ama kufanyia yoga. Jua limechomoza vizuri na upepo unapiga mwanana. Karibu sana ukapate kutembea maeneo haya ukajiburudishe katika bahari na upepo wa pwani.

Mawimbi yanapiga kwenye ufuo wa bahari maji yakija na kurudi kwenye ufuo wa bahari. Hii ni ishara kwamba kunakaa leo mawimbi ni makali sana katika ufuo wa bahari. Karibuni sana mkatembee kwenye Bahari Hindi mkajionee mambo kama haya.

Wafanyakazi katika Huduma Center. Naona wakisalimiana huku wakifurahia kazi zao wanazofanya katika huduma za serikali. Huduma hizi za serikali huwa zinawahudumia wakenya wa tabaka mbalimbali kwa ajili ya kupata maswala ya serikali. Mbadala kuelekea Mombasa ama Nairobi kwa maswala haya, unaweza yapata mashinani na katika mitaa yetu.

Chama cha PNU kilizinduliwa na viongozi mbalimbali akiwemo kigogo wa chama cha ODM hapa nchini Kenya bwana Raila Odinga. Wanachama kama vile Charity Ngilu na wengine walikuwa wakizinduwa chama hicho kwa ajili ya siasa zilizopita.

Kiongozi wa chama cha Wiper mheshimiwa Kalonzo Musyoka pamoja na vigogo wengine wa chama hiko wanaskiliza kwa makini mazungumzo ya kiongozi huyo huku wamevalia kofia zao za buluu na wengine wamevalia kazu na wengine wamevalia buibui; kina mama huku wakiskiliza kiongozi huyu akitoa mawaidha katika chama chao.

Mandhari mazuri yenye kupendeza, miti ya minazi mirefu iliyotulia. Huku nje kwenye ufuo kuna mahali pa kuchezea mpira wa wavu pamoja na jumba lililojengwa kwa njia ya makuti, njia ya kupendeza sana. Mahali hapa pana pendeza sana ukija kutembelea maeneo haya.

Matatu ziko kwenye steji huku makanga akiwa amesimama karibu na matatu hio ili kutafuta abiria na kujaza gari kupeleka abiria katika sehemu mbalimbali katika mkoa wa pwani.

Kwenye ufuo wa bahari, ni mahali pazuri pana mandhari mazuri kwanza wanapofanya kutembea ama kufanya mazoezi usubuhi. Kwenye ufuo wa bahari utapata upepo mwanana upepo nzuri sana katika ufuo huo wa bahari.

Duka la kuuza vitu limejaa wateja wa kila aina ili wapate kujinunulia bidhaa zao za nyumbani. Duka hili linakaa la kifahari lenye kupendeza sana kwa ajili ya kufanya na kununua bidhaa zako za kutumia katika nyumba.

Naona kuna madau mawili na kwa mbali kuna meli ni kama inaelekea bandarini. Maji yametulia huku hizi dau mbili zimeweka nanga katika ufuo wa bahari, kuonyesha kwamba wavuvi wamechoka kuvua samaki na sasa wamepumzisha madau yao.

Hapa wakubwa kwa wadogo wanaogelea katika bahari kando ya ufuo wa bahari. Kweli Mombasani ukitembea utafurahia sana kuogelea kwenye bahari na huku ukisaidiwa na watu wale wanaoitwa wasaidizi wa bahari. Karibu sana Mombasa upate kuongelea katika maji haya.

Mashua zimeweka nanga katika ufuo wa bahari. Usiku taa ikiziangazia, zikiwa na rangi tafauti tofauti zinapendeza kweli.

Mandhari haya yanapendeza, katika ufuo wa bahari kuna miti ya minazi pamoja na mikoko. Ufuoni mwa baharini kuna vibanda hata pia kuna watu wanatembea huku wakipunga upepo wa pwani. Kweli hapa panapendeza ukitembea katika mwambao wa pwani ujionee maeneo kama haya utafurahia mwenyewe.

Jengo kubwa la kanisa lililojaa mabango kuonyesha kwamba ibaada ya jumapili hapa, huku chini kukiwa na magari, tukutuku na watu wanapita, kweli kanisa hili limejengwa katika muundo wa kisasa.

Wageni na watalii wamo kwenye ufuo wa bahari. Huku wakijiburudisha kwenye upepo mzuri wa pwani huku wakiangalia mandhari ya Bahari Hindi.

Imam amesimama katika Kibla huku akipea Waislamu mawaidha katika ibada ya Ijumaa huku Waislamu waliovalia kanzu na kofia za Kiislamu wakisikiliza kwa makini mawaidha ya ustadii ama mawaidha ya mkuu wa dini hapo katika Msikiti.

Jumba la kale la Fort Jesus. Jumba hili limejengwa katika njia ya kizamani na ya kale na maandalizi ya mandaa yako vizuri kwa ajili ya watu kupumzikia wanapokuja kuona maonyesho haya ya zamani ya kale ya wareno. Karibu sana ukapate kujionea maeneo haya.

Pasipoti zimo ndani ya kabati zikisubiri kutolewa kwa wale waliotuma maombi yao katika ofisi ya serikali.

Kwenye ufuo wa bahari kuna bango lililoandikwa Hoteli ya Diamonds Leisure Beach na uwanja wa golfu, kituo cha viota na uhamishaji wa kasa wa baharini kwa ushirikiano wa Diani Turtle Watch. Karibu ukajionee haya maeneo.

Feri ya kivuko cha likoni. Feri mbili zinavukisha watu. Moja inaelekea upande wa kushoto na ingine inaelekea upande wa kulia. Iliyojaa watu na magari pamoja na mizigo kuashiria kwamba ziko kidete kuhudumia wakenya katika kivuko hiki cha likoni.

Kibango kinachoonyesha dara la upimiaji wa magari ama uzito wa magari na lingine bango linaonyesha kwamba unaeza rudi ulikotoka. Barabara kwa umbali kuna kilijilima na upande huu mwingine kuna magari yanabishana. Gari lililokua na rangi ya nyeupe linaelekea upande mwingine.

Kampuni ya maziwa ya brookside iko na wachezaji wa kandanda ama wachezaji wa kandondo. Hapa wachezaji wanafanya zoezi wakipasha misuli moto kumaanisha kwamba leo kutakua na mechi kali sana ya kandondo. Kati ya mechi nyingine zitakazochezwa katika uwanja huu.

Lori hili la kubeba mizigo. Lori kubwa limebeba mizigo na trakta kubwa ili kupeleka maeneo mbalimbali. Lori hili ni mzito sana ambapo nyingi husafirishwa kupelekwa sehemu mbali mbali kupitia hizi lori kubwa za mizigo.

Duka limepambwa vizuri katika njia nzuri na njia mufti. Duka la kuuzia bidhaa kwa wateja. Duka hili liko na Orbit na liko na Crisps na liko na bidhaa tofauti tofauti na mnaona mteja amesimama ili kuchagulia bidhaa zake za kutumia katika nyumba.

Mwanariadha ako katika zoezi ya kupasha misuli moto kwa ajili ya kujiandaa katika mbio za riadha, zilizofanyika labda humu nchini ama nchi za ng'ambo kwa ajili ya kutua taji la wanariadha na wanariadha nchini kenya huwa mara nyingi wanashinda mataji mazito mazito na nchi ya Kenya inajulikana katika ukimbiaji.

Waisilamu wamekaa nje ya msikiti wakingojea ibada ya sala huku wengine wakilala wakipigwa na jua la asubuhi wakisubiria sala katika msikiti huu. Wengine wamejivalia kofia za kiislamu kuashiria kwamba wanangojea ibada yao ya saa ifike wakapate kuabudu.

Majengo mengi kwenye ufuo wa bahari hujengwa kwa kifahari. Nyingi katika majengo hio hujengwa kupitia makuti na makuti huwa ni mti wa minazi matawi yake yamekaushwa na huleta uvutio mzuri sana kwa watalii. Karibu sana kwenye vyumba vya watalii na ufurahie mandhari mazuri katika ufuo wa bahari.

Jua linaangaza ufuoni mwa baharini, jua la asubuhi lapendeza kweli, maeneo haya ya ufuoni mwa bahari, kuna upepo mzuri sana unapokuja majira ya asubuhi ama jioni. Kweli kunapendeza na bahari huwa imetulia sana.

Jengo lapendeza kweli, inakaa kama ni hoteli moja ya kifahari katika Pwani ama siivo ni kanisa la hekalu ama dhehebu la Kihindu, hili linapendeza limeundwa katika muundo nzuri yenye taa ya rangi inayowaka katika njia ya kupendeza sana.

Maanthari mazuri sana katika ufuo wa bahari. Naona jahazi la kizamani la kale limeegeshwa karibu na mto wa mnazi mrefu. Kwa umbali kuna majengo mazuri ambayo yamejengwa katika mtindo wa kisasa na umezungukwa na mnazi kuashiria hapa ni maanthari mazuri sana.

Waumini wa kiislamu wa kike waliovalia buibui na kujitanda wakiinua mikono yao wakifanya sala zao katika msikiti. Mara nyingi hawa wanawake huwa wanajitenga na wanaume. Hawafanyi pamoja sala zao wako na chumba maalum cha kusali katika dini hii ya kiislamu.

Jua linachomoza likiangaza kwenye bahari, mashua ama jahazi dogo liko kwenye bahari, upepo umetulia na kuna maandhari mazuri kuonyesha kwamba hapa kweli pana pendeza, ni mahali pa kutalii kujionea mambo ya pwani.

Mojapo meli za starehe ama meli za kitalii, inaelea juu ya bahari kuonyesha wageni kwamba wako mwambao wa Pwani wakifurahia mandhari mazuri ya Pwani na upepo mzuri uliotulia katika bahari yetu ya Hindi.

Bahari iko tulivu na mawimbi madogo yanapiga, huku upepo ukiwa katika mwendo wa kiasi, katika mkoa wa pwani.

Ndani ya hekalu la wahindu, mara nyingi huwa wanaabudu Mungu wao wa kihindu. Mungu wao wa kihindu huwa wanamuabudu na kumwekea mapambo mengi ambapo mara nyingi huabudu sanamu na vitu tofauti tofauti kuashiria kwamba huyu ndo Mungu wao ambapo kweli watu hawajui Mungu alio hai.

Wageni wengi wako kwenye bahari huku wakipiga picha na kukumbatiana wakifurahia mandhari mazuri ya mji wa pwani huku wakitazama maji na bahari iko shwari na jua linachomoza kwa umbali sana.

Gari la magurudumu matatu almaarufu tuktuk ziko katika mji wa Mombasa. Nyingi husafirisha watu kupeleka maeneo tofauti tofauti kwa bei ilio ya chini ama kwa bei ya mwananchi kufanya siku ukapata kuabiri kwenye tuktuk hizi ama gari za magurudumu matatu na utafurahia kweli katika safari yako.

Wahindi huwa wengi baadhi yao huabudu sanamu, katika hekalu zao za Hindu huwa wameweka sanamu nyingi na huwa zipo wamezipamba ndo Mungu yao wanaoabudu. Katika Hindu temple utapata kila aina ya miungu hapo mbele wamezipamba katika kila njia ili kuabudu Mungu wao wa Kihindi.

Wachezaji wamejipanga kwenye mistari, wamevalia sare ya nchi yetu ya kenya kujiandaa kwenye mechi iliyo mbele yao kilalaheri.

Waislamu wako kwenye msikiti, wamevalia kanzu na kofia za kiislamu wakitia dua katika msikiti huu. Wengi wamesimama wengine wameinama, kwa ajili ya kusali katika sala la Ijumaa.

Hoteli ya kifahari iko katika maeneo haya. Magari yameegeshwa katika njia nzuri pamoja yako chini ya uvuli. Hoteli hii inakaa ni hoteli ya kifahari sana na tukutuku pia imesimama nje kama bajaji na askari anatizama kwa uangalifu sana katika hoteli hii.

Feri ya kivuko cha Likoni imetua nanga kwenye bandari huku magari yakiabiri feri hii ili yapate kuvukishwa ng'ambo ingine ya bahari. Kweli kazi hapa ipo ni kuvukisha tu magari na watu katika huduma za feri hapa nchini Kenya.

Kivukio cha watu kutoka upande wa Mombasa island kuelekea Likoni. Watu hutumia daraja hili ambapo daraja hili huwa ni daraja la kufunguka na kufunguliwa. Huwa linaelea juu ya maji likivukisha watu upande mwingine hadi upande mwingine.

Raisi wa Kenya, raisi wa tano, William Samoei Arap Ruto akisalimiana na wakenya wa tabaka mbalimbali huku akiwa kwenye jukwaa akivalia kofia ya kuonyesha kwamba yeye ndio raisi na wananchi wanafurahia sana kumuona. Karibu rais.

Watu wanavuka kwenye barabara katikati ya majengo, huku tukutuku tatu zikifukuzana zenye rangi ya manjano na huko mbele kuna msikiti uliyojengwa kwa njia ya kisasa. Maeneo haya yanapendeza kweli ukitembea huku.

Urembo huu mara nyingi waswahili hupenda kuutumia ilikuonyesha urembo kwa haswa kwa wanawake wa kiswahili. Huu urembo mara nyingi hupakwa kwa kutumia hina na kutumia michoro ya kitofauti tofauti ilikuvutia na kuonyesha urembo sana katika wanawake wa kiswahili.

Vibanda vya kupumzika katika ufuo wa bahari, vimejengwa katika mandhari mazuri, huku minazi imesimama kando yake. Nyingi hujengwa kupitia makuti. Na makuti ni mti wa mnazi na tawi yake.

Picha iliyopigwa katika kamera ya juu yaani ya satellite inaonyesha barabara zipo kwenye mlima kuashiria kwamba barabara hii inapendeza na maeneo haya yanapendeza ikiwa katika maanthari mazuri sana huku kweli ni pazuri sana. Majengo yamejengwa vizuri na miti. Inakaa ni mahali pazuri sana pa kutembelea.

Mijikenda huku Pwani huwa wakona tamaduni mbalimbali za sanaa, tamaduni mbalimbali za michezo na kuimba nyimbo za kitamaduni huku wakijifurahisha na hata kuwafurahisha wageni kuwakaribisha katika mwambao wa Pwani.

Barabara kuu ya kuelekea mombasa na kuelekea nairobi iliojengwa vizuri, huku ikionyesha kwamba, kukona na mahali pa kuelekea upande wa chini na kuelekea upande wa juu, barabara hii imeundwa katika njia safi sana.

Uwanja wa ndege, na ndege zimetua katika uwanja huu, ndege za kila aina kutoka kila maeneo ya inchi mbalibali, zimebeba watalii na wasafiri kuja kujionea inchi yetu ya Kenya. Kweli usafiri wa ndege ni wa haraka na wakupendeza, unapoabiri kutoka inchi zingine ama mahali kwingine katika inchi yetu ya Kenya.

Shirika la uwanja wa ndege la Kenya inakukaribIsha katika uwanja wa Diani ambapo uwanja huo ni mkubwa, ambapo ndege hushuka kutoka mataifa mbalimbali katika ufuo na katika mwambao wa Pwani. Karibuni sana Diani katika uwanja wa ndege.

Mashua imetoka kuvua samaki. Huku mvuvi akielekeza katika ufuo wa bahari. Samaki hizi mara nyingi huuzwa katika masoko mbalimbali katika mji wa pwani, pamoja na sehemu mbalimbali katika mji wa Kenya karibu sana ujionjee samaki za pwani.

Mzee aliyevalia kanzu ya nyeupe huku akiwa na bakora akielekea unyo kwa unyo kuelekea katika majengo ya kuabudu ama msikiti wa kwa ajili ya ibada ya jioni ama ibada ya mchana kwa waislamu.

Lango liko wazi la kuelekea katika msikiti mkubwa uliojengwa pamoja na miti mizuri kando ya jengo hili la musikiti. Nje kuna tuktuk ya rangi ya manjano na kijana mmoja anaonekana kuelekea katika jengo hili ili apate kuingia kwenye sala ya ijumaa.

Maandhari mazuri ya hoteli iliyojengwa ya kifahari huku nyasi zilipangwa kwa njia nzuri ya kupendeza pamoja na miti ya minazi inayoshehena katika eneo hilo, kuonyesha kwambe hoteli hii ni ya kifahari sana katika mji wa pwani.

Jumba lililojengwa katika ufuo wa bahari. Nyumba hizi mara nyingi hujengwa na makuti. Makuti huwa ni mti wa mnazi matawi yake. Mara nyingi sana nyumba hizi hujengwa kupitia miti hizi.

Lori kubwa liko katika bandari ya Mombasa ilikupakuliwa mizigo. Makontena makubwa yamepangwa kwa njia nzuri na kreni kile kikubwa cha kuvuta na cha kuinua mizigo, hapa ndipo magari hupakiliwa ikipeleka mizigo mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya.

Wakenya naona wamejaa katika ofisi ya huduma mashinani. Hizi huduma mashinani ni vitengo vya serikali vya kuhudumia watu kwa wepesi na kwa haraka kwa ajili ya maswala mengi ya kiserikali. Badala ya kuenda huko Nairobi au Mombasa katika miji mikuu kushughulikia mambo ya kiserikali hapa hizi huduma za mashinani zinasaidia wakenya wengi kupata kila wanachohitaji katika mambo ya serikali ya Kenya.

Mandhari ya kupendeza sana katika jengo hili ama katika hoteli hii miti, minazi iliyosimama vizuri pamoja na vibanda makuti kwa kupumzikia. Hapo karibu na ufuo wa bahari. Kuna miti imetulia vizuri mandhari mazuri pamoja na mapango ya kutulia ama mapango ya kivutio kizuri sana katika hoteli hii.

Kwenye bwawa la kuongelea kuna mandhari mazuri kuna hata vitanda vya kupumzikia mtu akitoka kuongelea, kunguru mweusi naye amepata kupumzika mahali hapo na kujionea anavyok kata kiu katika bwawa hili. Kweli bwawa hili lapendeza sana.

Afisa wa muongozo wa kuruka kwa ndege amesimama na kuonyesha rubani masaa ya kuondoka na kupeperuka angani. Kwa makini sana. Amesimama na vibango viwili kuonyesha tayari ndege kuinuka.

Bango linaonyesha kanisa la kusherehekea Yesu. Karibuni mjini Bamburi, Mombasa siku moja hata kama ni Jumapili mkaabudu katika kanisa hilo, karibuni.

Karibu katika kanisa la washindi mjini Mombasa. Kanisa hili liko upande wa chuda kaa chonjo unapoelekea. Karibu sana katika ibaada za jumapli na Mungu atakubariki unapokariba katika kanisa la washindi. Karibu tena.

Raisi wa jamhuri ya nchi ya Kenya raisi Uhuru Kenyatta aliyechaguliwa raisi mwaka wa 2017 pamoja na jaji mkuu akichukua kiapo mbele ya umati mkewe akimtizama akifurahia kwamba mume wangu sasa ndio raisi wa nchi ya Kenya.

Kwenye ufuo wa bahari ni mandhari mazuri ya kupendeza. Hapo kuna vitanda vya watu wanapotoka kuogelea na kupumzika huku wakipunga upepo kwenye bahari hii. Kweli maeneo haya ni mazuri kuna minazi na miti ya mikoko pamoja na miti na vibanda vya kutulia kwa ajili ya wageni.

Wanachama wa chama cha PNU waliovalia kofia na shati za buluu. Wengine wamesimama wengine wameketi wakiinua mikono wakifurahia chama chao huku viongozi wakiwapatia wanachama hao fursa ya kutoa maoni kwa ajili ya uchaguzi unakuja.

Wachezaji wa mpira wa wavu wapo katikati mechi kali sana huku mashabiki wakishabikia hao wachezaji katika ufuo wa bahari. Mchezo huu huwa ni mzuri na wakupendeza ambapo mashabiki hujitolea kwa hamu na ghamu kuja kuuona na wachezaji pia hujituma ili kupata taji na kushinda katikati michezo yao.

Barabara, imepitia katikati ya majengo. Mkono wa kiume, kuna magari yameegeshwa. Nyuma kuna bajaji ya rangi ya manjano na mama ameketi karibu na hiyo bajaji amejitanda kwa buibui.

Wahudumu wa huduma za mashinani wako katika ofisi wakitazama picha katika kompyuta na za kuhudumia wateja ambapo wamekuja kuhudumiwa katika huduma hizi za mashinani. Hizi huduma za mashinani hufanya kazi nzuri sana kuhudumia wakenya wa tabaka mbalimbali badala ya kuenda Nairobi ama Mombasa kwa huduma hizo.